Mwanamke mmoja aliyekaa huku amevalia nguo nyeupe na nguo ya rangi ya samawati huku kando yake kuna mwanamke aliyeketi ameshikilia mtoto. Mwanamke huyo anamdunga sindano mtoto huyo huku kando kuna watu wanaohudumiwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya daktari huku anashughulikia mtoto aliyekatika chumba cha mtoto mchanga. Huku kuashiria kuwa huyu ni daktari anayeshughulikia watoto wachanga.

Mkeka uliotandikwa chini ya sakafu. Mkeka huo una vyakula vya kila aina. Mkeka huo unaonyesha vile vyakula hivyo vimepangwa na vyakula hivyo vinavyomeremeta na kutamanisha sana. Vyakula hivyo kando yake kuna chupa iliyo na mchuzi.

Mwanamke mmoja aliyevalia viatu vyeusi, trouser ya rangi ya kijivu na shati ya rangi nyeusi, huku ameshikilia kifuta machozi cha rangi nyekundu, akizima moto katika jiko.

Mwanaume huyu amelala katika kitanda cha wagonjwa huku ameweka mkono wake mmoja katika mapaja yake huku mwingine ameulaza katika meza. Kwenye kichwa chake amefungwa bandeji nyeupe kuashiria kuwa amekua amepata ajali ama majeruhi.

Umati wa watu ukielekea kulipotokea mkasa wa moto. Umati huo unaelekea kusaidia kuzima moto. Si wanawake, si wanaume, si wasichana na si vijana wenye rika huku bodaboda moja imeegeshwa kando ya mti wa stima.

Chupa kubwa yenye rangi ya kijani iliyowekwa juu ya meza. Chupa hiyo imefunikwa kifuniko. Chupa hiyo imeandikwa maneno kwa rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe.

Mwanaume aliyevalia shati leupe na ndani amevalia amevalia shati la rangi tofauti huku akishikilia dawa zilizo na maboksi zilizopangwa katika kabati hio. Dawa hizo zilizo za rangi tofauti juu zilizo za rangi ya machungwa na rangi nyekundu.

Umati wa watu, upo katika eneo la ajali. Umati huo wana wanakuangalia ajali iliyotokea mahali hapo huku wamevalia nguo tofauti na za rangi tofauti. Huku gari lililopata ajali likiwa limebomoka.

Mwanamke mmoja anamuuzia mtoto mchanga sabuni kuashiria kuwa ywaosha mikono kutumia sabuni hio. Watu hawa wote wamevalia maski ili kujikinga na magonjwa.

Chupa mbili zilizo na vifuniko vyeupe na mkebe uliyo na kifuniko cha rangi ya machungwa na paketi mbili za dawa hizi zilizo juu ya meza nyeupe zimeandikwa maneno kwa rangi ya kijani kibichi na rangi nyekundu huku ikieleza zaidi kuhusu mmea.

Chupa ya dawa iliyo juu ya meza iliyotandikwa kitambara cheusi. Chupa hiyo kimeandikwa maneno kwa rangi ya samawati na nyeusi, BRUCAN CAPSULE, huku chini kuna tembe za rangi nyekundu kadhaa.

Umati wa watu ulioketi katika viti, huku wamevalia nguo za aina tofauti na rangi tofauti. Wakiwa wameketi katika viti za plastiki nyeupe, huku wamevalia maski. Wakiwa nje ya lango kuu na huku kando yake kuna majumba na mimea.

Chupa iliyo juu ya meza huku ina kifuniko cha rangi ya machungwa, huku imeandikwa maneno kwa rangi nyeusi na nyekundu: "MMR, Measles Mumps Rubella Vaccine, 20ml RX only".

Boxi hili la dawa lililo rangi nyeupe. Juu limeandikwa maneno kwa rangi ya samawati na nyeupe, Colecalciferol capsules USP Super TD. Huku nje kuna dawa tunazoonyeshwa jinsi zinavyokuwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia maski na rinda la rangi nyeusi na nyeupe, amekaa katika kiti huku akiangalia kando. Mwanaume mmoja aliyevalia nguo nyeupe akishikilia sindano na kumdunga katika mkono wake wa kushoto.

Boksi hili lidogo lililo rangi nyeupe. Lililobamdikwa maneno makubwa kwa rangi ya samawati. Huku ikielezea zaidi kuhusu dawa hii, inayosaidia watoto sana.

Mzee mmoja ameketi katika kiti huku amevalia mask akiangalia kando, huku mwanamke mmoja aliyevalia nguo za samawati za daktari na barakoa ya rangi ya samawati huku amemdunga sindano mzee huyo huku amemwekelea pamba katika kidonda hicho.

Chupa iliyo na kifuniko cha rangi nyekundu huku picha yake imeandikwa kwa rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe Doctor's Recipes Iron Plus Vitamin C+ Folate Plus Vitamin B6, B12 Optimal Blood Building Formula.

Mwanamke mmoja aliyekaa katika kiti huku amevalia maski na nguo ya rangi ya kijivu huku mwanaume mmoja akiwa amevalia nguo za daktari na glavuzi na maski yuwamdunga shindano mwanamke huyu katika mkono wake wa kushoto huku kando yake kuna watu wanaosubiri.

Wanaume wawili waliovalia nguo za kufanana, huku wakiwa katika msitu unaowaka moto wakijaribu kuzima moto huo kutumia vizima moto. Huku moto huo ukionekana kusambaa kwa sababu ni katika pori lililokauka.

Wanawake wawili waliovalia nguo za kufanana huku mmoja akishikilia kitabu na huku mmoja akishika mtoto aliyekuwa ndani ya incubator hiyo. Kuna watoto kadhaa walio lala yakiashiria kuwa ni watu ambao wanahudumia watu.

Wanawake wawili waliovalia nguo nyeupe huku wamevalia maski za rangi za samawati 𝑤𝑎nashona barakoa hizi za rangi ya samawati 𝑘utumia mashini zao za stima 𝑧ilizo rangi nyeupe huku wamekaa katika viti nyeusi.

Mikono iliyo na sabuni. Mikono hiyo inasuguliwa huku mapovu meupe ya sabuni ikitoka. Mikono hiyo inaonyesha kuwa kuna mtu yuwaoga, huku zimeshikwa pamoja.

Mkono umeshikilia chupa za dawa mbili na karatasi iliyoandikwa maneno kwa rangi nyeusi. Chupa hizo ziko rangi nyeupe huku moja ikiwa na kufuniko cha rangi nyekundu, imeandikwa maneno kwa rangi nyeusi na nyekundu.

Chupa kubwa iliyo na dawa. Chupa hiyo imeandikwa na imechorwa mchoro kwa rangi tofauti tofauti. Michoro hiyo imeandikwa kwa rangi ya samawati, na rangi nyeusi, na nyeupe. Mwanamke huyo aishikilia chupa hiyo, huku amevalia mapete katika mikono yake.

Mama mmoja aliyevalia buibui huku akiwa katikati ya jangwa. Kando kuna miti iliyokauka, chini kuna wanyama waliokufa wakakauka huku ameshikilia kiuno.

Maboksi mawili ya dawa, huku kando kuna chupa mbili za dawa zilizo rangi nyeupe huku zimeandikwa majina na ziko na rangi ya samawati. Huku kando kuna sindano inayoonyesha.

Chungu hiki kilicho chini ya matakataka. Chungu hichi pomoni kimezingirwa na shanga za rangi tofauti tofauti. Huku juu kuna chungu kidogo, chupa ya rangi ya samawati na chupa iliyo haina rangi. Huku kando kuna chupa nyeusi.

Wanawake wawili wameka chini katika chumba cha daktari. Wanawake hao mmoja aliyevalia buibui na kitambaa kwenye kichwa, mwengine amevalia nguo za daktari za rangi nyekundu huku amevalia mask .

Boksi ndogo la dawa. Boksi hilo limechorwa na kuandikwa maneno kwa rangi tofautitofauti. Maneno mengine yameandikwa kwa rangi nyekundu, mengine kwa rangi nyeupe na mengine kwa rangi nyeusi huku yamechorwa michoro kwa rangi nyekundu.

Watu hawa waliovalia nguo za aina tofauti tofauti na zenye muundo tofauti. Wamevalia maski wote huku wameshikilia makaratasi kwenye mkono wao. Huku chini kuna magunia yaliyoko chini huku yameandikwa kwa rangi nyeusi.

Wanaume wawili wamesimama nje ya vyoo vya shule hii huku wakinong'onezeana. Mwanaume mmoja amevalia kofia ya ustadi huku ameshikilia mikono yake nyuma huku mwanaume mwingine akimwongelesha kuhusu mazingira hayo na shule hii.

...umati wa watu walioshikilia kadi katika mikono zao. Watu hao wamevaa nguo zinazofanana ila wengine wamevaa nguo tofauti tofauti huku wakitabasamu katika...

Mama mmoja aliyevalia nguo za aina ya rangi tofauti. Anatabasamu huku akiosha mikono yake kwenye maji katika mfereji huu yanayotiririka chini katika eneo hili huku akitabasamu.

Chumba hiki kuna watu kadhaa wanaohudumiwa na madaktari. Wengine wanadungwa sindano katika mkono wa kushoto huku wakiashiria kuwa wanadungwa chanjo. Huku wote wamevalia maski na wamekaa chini huku wahudumu wao wamesimama.

Chupa nyeupe iliyo na kifuniko chekundu imo juu ya meza. Chupa hiyo imeandikwa maneno kwa rangi tofauti tofauti: Wellvita Iron Chelate .

Kijana mmoja aliyevaa shati ya rangi ya samawati na troza ya rangi tofauti tofauti. Amesimama juu ya mawe haya, akishuhudia pia nyumba iliporomoka. Kando kuna watu wanaomtazama.

Watu hawa wawili wakiwa katika hospitali wameshikilia mtoto mchanga kuashiria kuwa mama huyu ametoka kujifungua. Mama huyu amekaa akimtazama mtoto wake huku amevalia nguo za hospitali huku baba mtoto ameshikilia mtoto huku akimtazama.

Mzee mmoja amekaa chini, huku amevalia mask , huku anadungwa sindano na daktari. Kando yake kuna watu waliopanga foleni waliovalia nguo za aina na rangi tofauti, huku wakingoja kuhudumiwa na madaktari hao, juu hapa inaonekana ni kituo cha hospitali.

Mwanamke aliyevalia pete katika kidole chake cha kati, ameshikilia sodo alizoziweka juu ya meza ya hudhurungi. Sodo hizo ni kadha wa kadha huku zilizochorwa na kuandikwa na maneno juu yake.

Chupa iliyo ya rangi nyeusi huku juu ina na kifuniko cha rangi nyeupe. Ndani kuna dawa za rangi tofauti tofauti huku juu imeandikwa maneno kwa rangi ya machungwa na rangi nyeupe, SOL D Vitamin D3 Cholecalciferol.

Mama mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya samawati na kitambaa kwenye kichwa ameshikilia mtoto mchanga ambaye anaashiria kuwa yualia, huku mwanamke mmoja anayemhudumia huyo mtoto aliyevalia nguo za daktari kama yuamdunga sindano.

Karatasi kadhaa zilizo juu ya meza zilizoandikwa maandishi kwa rangi tofauti tofauti. Zingine zimeandikwa kwa rangi ya samawati, zingine kwa rangi nyeusi huku zimewekwa juu ya meza. Kando kando yake kuna chupa iliyo ni kama ya dawa ya maji, chupa hiyo ni chupa ndogo kiasi.

Mwanamke mmoja aliye shikilia mtoto mchanga huku anamwangalia akipewa dawa mwanamke mwengine aliye valia nguo nyeupe na nyekundu aliyeshikilia chanjo hiyo anampea mtoto huyo.

Dawa tofauti tofauti zilizo juu ya meza zilizo na chupa tofauti tofauti zingine zikiwa kubwa, zingine zikiwa ndogo zilizo na vifuniko tofauti vya rangi tofauti, zingine ni za tembe na zingine ni za maji.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo za hospitali, aliyevalia maski na miwani huku ameshikilia mkasi. Mwanamke mwengine amekaa katika kiti cha ramgi nyeupe na samawati huku ameshikilia mtoto mchanga ambaye ameshikilia mdoli.

Mschana mdogo aliyesukwa nywele lake huku amevalia nguo iliyo na rangi tofauti, anadungwa chanjo katika mkono wake wakushoto na huyo daktari alievalia nguo za daktari nyeupe na miwani huku ameshikilia sindano.

Watu wawili walio ndani ya chumba wanachosafisha kutumia dawa wamevalia nguo nyeupe, mask nyeupe na gloves za rangi ya manjano huku wakisafisha eneo hilo na dawa kwa umakinifu.

Mwanamke mmoja aliyeketi katika kiti huku anadungwa chanjo na daktari amevalia maski , miwani na rinda lililo la mauaua. Daktari huyo amevalia nguo ya samawati na maski vilevile.

Mama anamshikilia mtoto mchanga kuashiria amejufungua. Yupo hospitalini huku akimwangalia mtoto huyu aliyezaliwa. Huku kando kuna aina ya vitanda vya watoto.

Chupa kadhaa za dawa zimewekwa juu ya meza, kando yake kuna barakoa ya rangi ya samawati, kuna sindano pia ndefu iliyo rangi nyeupe na nyeusi huku imewekwa maalama .

Mtu aliyevalia nguo za kujikinga amebeba kipuliza wadudu huku anapulizia nje ya lango hilo, kando yake kuna mimea na miti, nguo hiyo aliyoivalia imemukinga vizuri sana.

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo nyeupe huku amevalia maski anamdunga sindano mwanaume mmoja aliyeketi chini huku amevalia maski na kofia nyeusi. Huko kandokando kuna watu wengine na wako chini ya hema ya nyumba.

Chupa ya dawa iliyowekwa juu ya meza, chupa hiyo iko rangi ya kijani kibichi huku imeandikwa maneno kwa rangi nyeusi na nyeupe huku imechorwa jua kwa kando, chupa hiyo inaashiria kuwa ni ya dawa.